Kuna mafuriko katika eneo hili na maji yamejaa hadi kufikia ngazi ya magoti watu wawili moja akiwa na sare ya shirika ya msalaba mwekundu wanaonekana wakitembea ndani ya maji karibu na majengo. Hali hii inaashiria tukio la dharura linayohitaji msaada wa haraka kwa jamii iliyo dhirika.

Kuna wafanyikazi kutoka kampuni ya Dettol ambao wanafundisha mtoto na mama jinsi ya kunawa mikono kwa kutumia bidhaa za Dettol.

Hii ni hospitali na ukuta imechorwa rangi ya machungwa, na sakafu, imepambwa kwa matofali, na mwanamke anatoka kupitia mlango uliofunguliwa.

Kuna mtu ameketi kwenye kiti na vifundo vyake vyote viwili vimefungwa kwa minyororo. Amevaa kanda mbili za bluu miguuni na suruali ya rangi ya maroon yenye madoa ya cream .

Mtu aliyevaa glavu ya kijani anashikilia chupa cha chanjo ya kifua kikuu na sindano. Huku kwa nyuma kuna madari ya ukuta meupe.

Kuna muuguzi anayehudumia mgonjwa wa kiume kwa kumpa sindano kwenye mkono wa kushoto na wote wawili wamevaa barakoi.